Hii ni fimbo ya kutembelea. Inatumika kama msaada wa kutembea kwa watu hasa wazee au wale wanaohitaji usaidizi wa usawa na utulivu wakati wa kutembea. Ina mpini wa kushikilia na sehemu ya chini yenye mpira kuzuia kuteleza.

Hili ni chumba cha upasuaji hospitalini. Kuna kundi la madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala kwenye meza za upasuaji. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana karibu nao.

Hiki ni kifaa cha kuinua godoro kinacho julikana pia kama matttress lifter kifaa hiki kimeundwa kurahisisha kazi ya kutandika kitanda na kubadirisha shuka.

Hili ni kliniki ya Beyond zero ikiwa na mtu amesimama kwenye foleni nje yake wengine wakisubiri kuhudumiwa au kupata matibabu. Kliniki hiyo ina nembo ya msalaba wa bluu na neno Beyond Zero Mobile kliniki.

Huu ni kikundi cha watu wamekusanyika nje wengine wameketi chini au kwenye viti na wengine wamesimama. Kuna gari ndogo jeupe nyuma yao. Inaonekana kama mkutano au tukio la jamii linaloendelea.

Hili ni kliniki ya rununu yenye nembo ya Beyond Zero, kwenye gari la kliniki maneno Beyond Zero Inspiring Action yameandikwa kwa uwazi. Watu wawili wanaonekana wamesimama mbele ya hiyo kliniki. Mmoja wao akionekana akizungumza au kuimba kwa furaha.

Huyu ni mtu akiwa amefungua mdomo wake na daktari wa meno amevalia glovu za buluu , akitumia kioo cha meno kukagua meno na ndani ya mdomo, inaonekana kama uchunguzi wa kawaida wa meno au ukaguzi wa afya wa kinywa.

Huu ni nyumba iliyojaa maji. Nyumba yenye paa la kijani kibichi likiwa limezungukwa na maji mengi ikionyesha hali ya mafuriko. Kuna pia muundo mwingine mdogo upande wa kushoto ambao pia imezungukwa na maji.

Hili ni taswira ya ndani ya duka la dawa au pharmacy . Ina rafu nyingi zilizojaa dawa na bidhaa za afya. Kuna benchi ya kuketi katikati na sakafu ina vigae. Ni duka safi na iliyopangwa vizuri.

Huu ni chumba kilicho na ukuta mweupe au mwepesi sana labda kutokana na mwanga mwingi au hali ya picha. Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevaa shati lenye milia ya rangi mbalimbali na suruali ya jeans .

Huu ni wadi ya hospitali, labda kitengo cha wagonjwa mahututi ambapo wafanyikazi wa afya waliovalia vifaa vya kujikinga. Wana wahudumia wagonjwa waliol ala vitandani. Baadhi ya wagonjwa wanaonekana wamekuunganishwa na vifaa vya matibabu kama vile mashine za kupumulia.

Huyu ni mwanamke amevaa barakoa na glavu akishika vitu mikononi mwake labda bidhaa za duka au mahitaji mengine. Anaonekana akiwa nje labda sokoni au karibu na duka huku watu wengine wakionekana nyuma yake.

Huyu ni mtoto aliyevalia barakoa na anaonekana akinawa mikono yake. Kuna mtoto mwingine nyuma yake pia, amevalia barakoa na mandhari inaonyesha mazingira ya nje, labda sokoni au barabarani. Kuna watu wengine na pikipiki zinaonekana kwa umbali. Kituo hiki cha kunawa mikono kinatumika kama hatua ya usafi.

Hili ni wadi ya hospitali. Labda ya watoto ambapo, kuna vitanda vya wagonjwa na vifaa vya matibabu. Kuna mtoto m.oja akiwa amelala kwenye kitanda na mtu anaye shika faili au karatasi akionyesha shuguli za matibabu au tunzaji za wagonjwa.

Huu ni kinachoonekana kuwa mfanyakazi wa binadamu au wa afya akimhudumia mtoto labda akimpa chanjo au dawa. Mfanyikazi huyu amevaa vest ya rangi ya njano na mistari ya kijani. Kuna watu wengi wawili wazima na watoto wengine nyuma yao.

Hawa ni wauguzi wawili katika wodi ya watoto wachanga, labda kitengo cha watoto hospitalini. Kuna vitanda maalum vya watoto wachanga viavyoonekana kuwa incubator na vifaa vingine vya mtibabu vinavyotumika kutunza watoto wachanga.

Hawa ni kundi la watu baadhi wamevalia barakoa, wamekusanyika karibu na toroli lenye kitu kilichofunikwa kwa kitambaa cheupe, kinachoonekana kuwa mwili, mwanamke aliyevaa koti la kijani na barakoa anaonekana akitumia sana kama wafu au chombo cha kusanya kitu kutoka chini.